Gari nyeupe imesimama kwenye barabara, nyuma ya gari ingine. Kando yake, kuna jumba lililojengwa la kifahari. Linaonekana likiwa linavutia sana. Kuna miti iliyo karibu naye.

Gari Saba zimesimama mbili nyeusi ,moja ya kimajani, mbili nyekundu, mona ni nyeupe kando yake kuna dirisha za kioo zinaonyesha magari kutoka nje na miti.

Gari tano zimesimama uwanjani. Mbili nyeusi moja nyeupe. Watu wawili wamesimama karibu na gari nyekundu. Wengine wakionekana kuwa mahali ambapo kunaoneka kuwa na miti, kuna nyasi iliyomea.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama mmoja amevaa suti nyeusi na mwingine amevaa shati nyeupe na trouser nyeusi mmoja wao anaonekana ameweka gari mafuta iliyo kala nyeupe mbele yao kunaonekana kuna gari nyeusi.

Gari hizi zimesimama nje ya barabara, moja ni nyeusi zingine ni nyeupe, kuna mtu amesimama nyuma yake, kuna nyumba kubwa iliyojengwa na vioo. Kando yake kuna.

Huku ni sokoni, ambako kunauzwa vitu kama vile nyanya, pilipili hoho, kuna mama anayeonekana akikata mboga, kuna watu wamesimama wananunua, kuna viazi, kuna nyanya.

Huku ni uwanjani, gari nne zimesimama, mbili nyeupe, ingine nyeusi, kuna watu walioegemea, mmoja ameketi, mwingine amesimama, nyuma yao, nyuma yao kuna miti, iliyomea ikiwa mirefu sana.

Hii ni benki ya Junction Forex and Money Remittance, nje imeandikwa jinsi ya kutoa pesa ukitumia M-pesa, Moneygram kutumiwa pesa kutoka nchi zingine, ndani ina ATM.

Hii ni gari ya aina ya Hillax ambayo ni nyeusi nyuma yake kuna mtu ameketi, kuna nyasi chini kando yake kuna miti ambayo imeizunguka.

Hiki ni kichumba cha kufanya biashara, nje kuna mtungu mbili ndoo tatu na besheni, kuna jiko iliyoekelewa sufuria juu, ndani yake kuna watu ambao waliokuwa wameeti.

Huku ni sokoni kuna matunda tofauti tofauti kama vile mananazi, ndizi, maembe viazi kuna watu wengi wanaosimama wanao fanya biashara kando yao kuna wheelbarrow iliyobeba mchele kuna posta nyuma yao.

Kuna aina mbalimbali ya vyakula humu ikiwepo viazi, ndizi, mahindi, sukuma, machungwa, nyanya, karoti. Kando yao kuna watu wamesimama wanaonekana wakinunua.

Huku ni sokoni kunakouzwa matunda ya aina tofauti tofauti moja wapo ikiwa ni nyanya , ndizi , watermelon , mananasi , maembe, tunda nyanya ambavo kuna gredi zinazobeba matunda hayo.